Hospitalini, muuguzi anamdunga mgonjwa sindano mkononi. Wagonjwa wengine wameketi wakingojea kuhudumiwa. Wengi wao wamevalia barakoa mdomoni na mapuani ili kuzuia usambazaji wa magonjwa tofauti.

Hapa ni kliniki, kliniki hii ni ya kuhamahama yaani yaweza kuwekwa mahali tofautitofauti ili kuwafikia wagonjwa. Kliniki hii ni ya kampuni fulani. Kuna nesi pale mlangoni na hapo nje kuna mama na mtoto wanaoonekana wamehudumiwa kwenye kliniki ile.

Hapa ni kuna kliniki ya huduma ya afya kwa jamii la shirika la Beyond Zero. Kliniki hii iko mashambani imewekwa pia juu ya lori kuonyeshana ni kliniki ya kuhamahama ili kufikia wagonjwa sehemu mbali mbali nchini. Watu wengi wamesongamana ili kupata matibabu au huduma nyingine za kiafya.

Huduma za afya , kliniki iko kwenye lori linalovurutwa na gari la ambulensi kuonyesha kwamba kliniki hii, ni ya kuhama hama ili kufikia watu popote walipo. Kliniki hii yaonekana iko hivi sasa mashambani.

Kijijini, wameketi wanakijiji wanaume, wamama na watoto. Kuna wahuduma wa afya, mmoja wao amesimama ili kuwafunza maswala ya kiafya. Wengine wameketi mezani palipo na chupa za madawa au vitamini. Pia punaonekana kuna zana tofauti za kiafya.

Mafuriko mjini duni maji ni mengi yanawafikia watu magotini. Watu wengi wameathirika wanasaidiana kuvuka toka pande moja hadi nyingine ili wasisombwe na maji.

Mfumo wa uokoaji wa maisha na mali. Kijijini kumefurika, watu na wanyama wameathirika, nyumba pia zimeharibiwa. Msaada umeletwa na wahuduma wa shirika la CWS, wameleta matangi ya maji ya kunywa na vyoo vya kuhamahama ili kuwaokoa waliothirika na kuwazuia kupata maradhi yanayotokana na mafuriko.

Mafuriko makubwa uwanjani, maji yamesonga kwa nguvu na kasi yakisomba miti na mimea. Wahuduma wa shirika la red cross , wenye sare nyekundu na buti nyeusi miguuni, wanajaribu kuvuka ili wakawasaidie aidha watu au wanyama walioadhirika.

Gari la ambulensi limeegeshwa nyasini karibu na majengo fulani. Gari hili linalotumika kuwasafirisha wagonjwa walio mahututi au hatarini , likona king'ora cha kupigia honi ili gari hili liweze kupishwa barabarani. Kando yake kuna mhuduma wa afya wa kike.

Hapa ni mahali palipo na mafuriko mengi, watu wa huduma ya kwanza ya kampuni ya red cross wanaonekana kuwaokoa waathiriwa wa mafuriko haya na mashua ndogo ya watu kama kumi hivi. Mafuriko yale yanaonekana ni mengi mno kwa sababu kando na inapopitia mashua hii ni miti kuonyeshana sio mtoni au ziwani bali ni maji yaliyozidi mahali pale.

Sokoni pa kuuzia mazao ya shamba, fanaka kama vile maharagwe, njugu, mbaazi, dengu za rangi nyeupe nyeusi, nyekundu, kahawia zimepangwa kwenye vyombo maridadi vya kuziuzia na kuzipakulia.

Naona msichana akinywa maji kwa shukrani nyingi sana. Ukimwangalia msichana yule, na hata pia ukiangalia mazingira aliyekuwemo msichana yule, utaona kwamba maji hayo ni mradi wa jamii iliyo katika hali ya ukosefu wa maji.

Toroli lenye rafu za kuvuta linatumika hospitalini na wauguzi ili kuwawezesha kuhudumia wagonjwa kwa haraka. Linatumika kubebea chakula, faili, vitabu, kalamu, madawa na zana nyinginezo za kiafya. Upande mwingine lina pipa mbili ndogo za kutupia taka. Toroli hii lina magurudumu kuliwezesha kusonga toka mahali pamoja hadi pengine.

Muuguzi wa kike amechuchuma dhidi ya ukuta huku akijishika kichwa kwa mikono yake miwili. Anaonekana ni kama afya yake ya kiakili ina tatizika. Amevalia sare na barakoi na glavu za buluu ili kujikinga na usambazaji wa magonjwa.

Mtu wa jinsia ya kiume wa umri ya wastani ameketi kwenye kochi huku akiwa amejishika machoni, kama anayejipanguza machozi ama aliye kwenye mawazo mengi. Huenda ikawa kuna mambo mengi yanayomsumbua au ana matatizo mengi akilini mwake, yanayoweza kuchangia yeye kupata maradhi ya kiakili.

Hii ni dawa ya kisasa ukipenda lisho la bio. Naona kuna vitamin D pale. Naona mambo yake yanayosaidia katika mifupa kuwa na nguvu. Inasaidia katika kinga, uboreshaji wa hisia, ulinzi wa seli na afya ya jumla.

Hospitalini kwa mzazi , mtoto aliyezaliwa juzi amelazwa kitandani na kufunikiwa kwa blanketi nyingi ili asihisi baridi. Kando yake kuna mama mzazi anayemchunga mtoto. Mama yule amevalia sare ya hospitali kuonyesha kwamba wawili hao bado wanaendelea kupata huduma za afya ya uzazi.

Hospitalini, kitengo cha watoto, mama aliyevalia barakoa mapuani na mdomoni, kwa ajili ya sababu za kiafya, amelala kitandani, huku akiwa amemshika mtoto mchanga, muuguzi, anamwelekeza mama huyu jinsi ya kumshika, au labda, kumnyonyesha mtoto yule.

Darasani la watoto wa umri wa miaka tatu hadi tano wameketi kwenye meza kubwa, mwalimu wao ameinama ili kuwafunza. Nyuma, ukutani, kuna michoro iliyorembeshwa na rangi za kuvutia watoto kama vile nyekundu, manjano, waridi na kijani kibichi.

Huu ni mradi wa maji. Naona maji hayo kama yanauzwa, muuzaji yumo ndani na mwenye ananunua yupo hapa nje. Wanaeka maji haya kwa mitungi ya rangi ya njano ya lita ishirini. Mazingira ya maji hayo panapouziwa maji hayo ni masafi.